Kuna duka ambayo imefunguliwa mlango imeandikwa picha ambayo inaonyesha kuhusu maziwa. Linaonekana ni duka la maziwa katika duka hii pia michoro haya unaeleza kuwa unaezapata maziwa kwenye duka hii. Pia kuna njia ya kupita kwenye duka.

Kuna magari ambayo yameegeshwa nyuma yao kuna ng'ombe, kuna miti, kuna nyasi pia kwenye gara la kwanza kuna naandishi ambapo yameandikwa kuhusu hudumiaji wa gari hilo.

Kuna simu, kuna noti mbili za elfu moja za Kenya, ikiwa elfu mbili za Kenya iko na mchoro ya rais aliyekuwa wakati huu, kuna maandishi ambayo inaeleza kuhusu Mpesa, pia kuna vidole ya mtu ambaye ameshika pesa.

Kuna duka ambayo nje kuna soda, Kuna kreti za soda kuna maandishi ya mpesakuna unga, kuna mchele, pia kuna njia ambapo watu hupita kuingia kwenye duka.

Kuna mahindi, kuna pilipili, kuna kitunguu, kuna ndimu kuna cabbage , kuna ndizi kuna mkoba wa kubeba vitu kuna vitambaa kuna mtu anayeonekana kuuza mali hayo yote inaonekana ni soko.

Kuna maelezo fulani kuhusu hali fulani ama inavyofinywa kwenye simu. Kuna picha ya mtu anayefinya simu akiwa amevaa tai, ako ndani ya gari. Pia nadhani yeye anaendesha gari.

Kuna magari ambayo yameegeshwa kwenye maegesho pia kuna nyumba ya ghorofa nyuma yao pia kuna nyayo ya stima kuna vitu za stima hapa inaonekana kuwa ni njia ya kupita mkwarakwara pia kuna miti pia kuna nyumba nyuma ya nyumba hizo.

Kuna duka la maziwa, kuna mchoro wa ng'ombe na kuandikwa kuwa ni ya maziwa. Kuna watu wanaonekana pale mlangoni kuwa wananunua ama wanauza maziwa yao. Kuna mitungi ya maziwa kando ya duka hili. Pia duka hili liko na mlango ambao umefunguliwa.

Kuna nyumba kubwa chini yake kuna magari ambayo imeegeshwa, sakafu ni safi, kuna miti ama maua. Pia ndani haiwezi kuonekana. Kando kando ya nyumba hii ni ya vioo.

Kuna watu wawili wanaonekana kuwa wanasoma kitabu fulani, kuna gari kando yao, kuna miti pia inaonekana kuwa nyumba kando yao na pia wa kwanza ni mwanamke wa pili ni mwanaume.

Kuna bunda la noti. Iinaonekana kuwa vidole hivi vinahesabu ama vinatoa kiasi fulani cha pesa. Hii ni noti ya elfu moja ambayo imepangwa. Inaonekana ni mahali pa kuweka noti ama pesa katika kampuni ama mahali fulani.

Kuna magari ambayo yameegeshwa. Pia kuna watu ambao wanaonekana wamekusanyika upande mmoja. Kuna miti. Inaonekana ni hafla fulani ambapo watu wamekusanyika na kuegesha magari mahali pamoja. Kuna nyasi.

Kuna viatu ambavyo vimepangwa kwa utaratibu, pia sakafu Kuna mbao, inaonekana ni shelve pia kando yake Kuna shelve ama mahali pa kupita kwenda pahali pengine. Viatu hizi zinaonekana kuwa ni za kuuza sokoni.

Kuna duka, duka hizi zinaonekana kuwa kuna watu nje yao ambao wanauza matunda kama ndizi, water melon pia kuna tuktuk ambayo inapita huku nje, kuna gari ambayo imeegezwa mbele ya maduka hayo.

Hili eneo ni uwanja. Kuna magari na watu na viti. Hapa hapa ni sehemu ya kusimama. Inaonekana kuwa ni parking lot ndani ambapo magari yameegeshwa mahali hapa. Hapa pia kuna watu wanaongea mbele ya magari haya.

Ndizi ambayo imeiva, abayobimepangwa kwa taratibu kwenye chini zkiwa zimetandikiqa chini, pia kando kuna mayai, pia gunia imetandikwa chini, inaonekana inauzwa kwenye soko ni mahali pa kuuza.

Kuna simu ambayo imeshikiliwa na vidole, kuna magari chini ya hii gorofa, pia kuna uwanja wenye nyasi, nyuma kuna nyumba zinaonekana kwa umbali.

Kuna magari kwenye uwanja huu, kuna watu. Magari yanaonekana kuwa yameegeshwa kuna nyasi chini, pia kuna miti ambayo inaonekana kwenye picha. Pia magari iko na rangi tofauti tofauti.

Kuna magari ambayo inaonekana kuwa inaendelea kuwekwa ili kuuzwa. Hii inaonekana kuwa nikiwanda cha magari katika China ina mahali pa kuunda na pahali pa kuuza.

Kuna magari, kuna watu wawili ambao mtu wa kulia anaonekana akipeana funguo ya gari, amesalimiana. Pia kuna gari lingine pale mbele, inaonekana ni pahali pa kuuza magari.

Kuna vitu vya kuzaa kwanza Kuna soksi za kuuza kun nguo pia kuna chuma mbaye ineundwa kushikilia nguo ama soksi hili isianguke unapo unauza.

Kuna noti za elfu moja ambazo zimepangwa kwa utaratibu pia inaonekana kuna mchoro katika noti hiyo ndizi na pia imeandikwa kuwa ni elfu moja.

Kuna michoro ya mayai, kuna michoro ya sabuni, kuna michoro ya ng'ombe kwenye duka hili. Pia kuna nambari ya mwenye duka ama anapohitaji mtu anaweza mpigia kwa wakati huo. Pia sakafu inaonekana ni rangi ya

Hii inaonyesha noti ya elfu moja pia kuna noti ingine inaonekana ila haionekani vizuri, pia kwenye noti inaonyesha maandishi imeandikwa elfu moja inaonyesha mchoro wa picha.

Kuna mkono ambaye ameshikilia noti elfu moja. Ikiwa noti hii imeandikwa, Kenya. Pia kuna mchoro, kuna maandishi ya shilingi elfu moja. Pia kuna nambari elfu moja.

Kuna nyumba ambaye chini yake kuna gari. Gari imeligeshwa. Haina mtu pia wanaonekana nje kuna magari yameigesha. Nje kuna maua ambayo yamekatwa kwa utaratibu. Kuna njia au lami yenye magari. Pia kuna nyumba ambayo iko nje ya gari.

Kuna magari saba na kuna mtu, kuna miti, kuna nyasi na kuna mawingu na ni manjano.

Kuna kucha ambayo imeshikilia noti ya elfu moja ambayo imepangwa kwa utaratibu ikiwa ya mwisho noti ya elfu mia tano. Noti hizi zina michoro ya picha ya rais.

Kuna duka ambayo milango imefunguliwa milango ikiwa na maandishi ya mpesa. Ndani ya duka hii kuna maji nje kuna boda boda ambayo inaegeshwa. Upande mwingine kuna mlango ambayo imefunguliwa inaonekana ni ya nyumba ya mtu.

Magari ambayo yameegeshwa kwa utaratibu. Ni uwanja, chini kuna nyasi, nyuma ya magari haya ni miti yenye maua. Pia inaonekana ni hafla fulani magari yameegeshwa kwa pamoja.

Kuna duka imeandikwa New Generation pia kuna mtu anayekuja kwenye duka hili kuna kiti ya kuketi na mtungi, kuna vitu vya kuuzwa kwenye duka hili.

Kuna magari ambayo yameegeshwa nyuma yao kuna nyumba, nyumba ya gorofa pia magari haya inaonekana kuwa hamna mtu, yamezimwa, jini ni simiti .

Kuna watu ambao wanatembe, inaonekana kuwa wananunua viatu. Kuna viatu ambayo zimepangwa kwa utaratibu chini, pia kuna viatu ambayo vimepangwa juu ya zingine, pia kina bagi ya shule, kuna meza ya kuwelelea vitu vya kuuza. Inaonekana ni sokoni.

Hili ni duka la kushuka nywele. Kuna viti. Kuna mtu ambaye ameketi kando ya duka hilo. Kuna michoro ya Airtel na M-pesa. Inaonekana kuna watu wawili ndani yake na pia kuna shiti na saa.

Kuna mkono ambayo mkono moja wa kushoto imefungwaa saa na mikono haya imeshika pesa iliopangwa kwa utaratibu pesa ni noti elfu moja iliopangwa kwa utaratibu kwenye mikono hayo inaonekana ni ofisi.

Kuna mahindi mbichi ambayo ijakomaa vizuri, kuna ngunia ambayo imewekwa hapo, kuna ovakado, kuna mtu ambaye anaonekana kuwa ni mwenye anauza mahindi, sakafuni kuna.

Kuna nguo, kuna bagi , kuna vitu inaonekana imewekwa kwa gunia, kuna fulana, na sweta ya wanawake ambaye iko mbele ya nguo zilizopangwa.

Kuna gari kubwa ambayo inabeba magari. Kuonekana kuwa magari haya yanapelekwa mahali fulani. Kando ya gari hii kubwa kuna maua na kuna jumba kubwa . Kando pia kuna barabara ambayo inaelekea mahali.

Kuna gari, kuna sanduku la kuuza mayai, kuna duka la nguo na bagi, kuna nyaya za stima. Hapa ni kwa barabara. Kuna jagi ya maji, kuna nyanya ambazo zinaonekana.

Kuna picha ya mtu ambaye anaonekana kuwa ameanguka na baisikeli. Kando yake kuna maelezo kuhusu matumizi ama ambapo unapoanguka kuna insurance ambayo inayekushikilia. Kuna bendera za nchi mbalimbali kama vile Kenya.

Kuna watu ambao wameketi, kuna wale ambao wanatembea. Kuna magari ambayo yameegeshwa, kuna miti. Pia chini ni nyasi. Inaonekana kuwa ni hafla fulani ambayo magari yameelekeshwa mahali fulani. Kuna nyumba ambayo inaonekana kwa mbali.

Nyuma ya magari inaoneshwa, magari haya yakiwa yamewekwa mahali pa kuweka ama kuegesha gari ili baadae uende ukachukue gari lako. Magari yale yamepangwa kwa laini na pia kuna mti mbali sana kando yao na kila mahali pa ama sehemu pa kuingia imechorwa na rangi nyeupe.

Kuna nyanya, vitunguu, na pia watu wameonekana kuvinunua vitu hivi, kama viazi, pia kuna hema ambayo watu hutumia kwa soko ili kuzuia jua na mvua, pia kuna nyumba inaonekana huko nyuma.

Kuna pesa ilipongwa kwa utaratibu kwanzia mia mbili kuna mia tano pia ambayo imepangwa na kuna elfu moja noti za elfu moja yenye imepangwa katikati, hii inaonekana kama picha, hii ni picha inaonyesha picha iliyofungwa kwa fungu la elfu moja moja.

Kuna nyumba ambazo zinaonekana kando ya soko, kuna umbrella ,kuna sanduku la kuweka nyanya, watu wanaonekana kuwa wako na shughuli pilka pilka, nyanya zinaonekana.

Kuna duka ambayo ambapo Kuna watu wawili kando yake wameketi Kuna kiti, kuna friji ambayo iko na soda, kuna njia, kuna hema, Kuna chuma, Kuna njia mahali watu hupita ,Kuna mbao

Kuna noti ambazo zimepangwa kwa utaratibu, noti ya elfu moja yenye maandishi ya Kenya, kuna noti ya mia mbili, kuna noti ya mia tano. Pia zimepangwa kwa utaratibu kwenye meza.

Kuna magari imeegeshwa kwa taratubu, kuna watu wanaonekana kuwa wanatembea, sakafu kuna nyasi, pia kuna miti, kuna mimea kwa umbali, inaonekana ni hafla fulani ambapo magari yameegeshwa hapa.

Kuna watu watatu. Wawili kuwa ni wanaume mmoja ni mwanamke wamesimama kando ya magari pia wanaonekana kuwa wanaangalia simu. Kuna nyumba ya gorofa. Miti inaonekana kwa umbali.

Kuna duka, nje yake kuna mtu anaonekana anaingi duka hii na mtungi ya maziwa. Kuna maadhishi ambayo inawaelezea kuhusu uuzaji na uchungaji wa ng'ombe, pia kuna dirisha ya kuuza, kuna meza ya kuuza nyanya na lina machngwa.

Kuna nyanya kuna pilipil, kuna dania na machungwa kuna ndimu kuma vitunguu pia Kuna vituvya kupimia ndenguu.

Kuna mikono ambayo imeshika simu pia kuna mikono ambayo imeshika kadi, kadi inaonekana kuwa imelipa pesa elfu sitini na mbili ya tanzania.

Kuna mtu ambaye ni mwanamke amesuka nywele amekuza koti lake pia amevaa fulana na nambari imewekwa kwenye picha hili ambayo ni sufuri, saba, tisa, nne, tano, nane, tisa, tisa, sufuri, tano. Pia kuna maelezo zaidi kuhusu picha hii.

Kuna magari ambazo zimepangwa, kuna nyasi, kuna miti, kuna watu ambao wanatembea, inaonekana kuwa ilikua siku ya ghafla fulani, watu wakakuja na wakawa wa kuegesha gari mahali hapa ili kuendeleza shughuli zao.

Ni chumba fulani ndani, kuna magari ambayo imepangwa, sakafu ni safi, kuna taa ambazo zinawaka, kando na magari, kuna mlango ya kuingia kwa nyumba hizi, pia kuna michoro fulani ya magari, pia kwa umbali inaonekana kuwa mlango ni ya vioo.

Kuna gari kubwa ambaye imebeba gari nne kuna taa za stima , kuna nyumba inaonekana hapa ni njia au penye lami, pia kuna ukuta inayo onekana ya lami.

Kuna magari ambayo yamepangwa ama yameegeshwa utaratibu Kuna njia ya kupita juu Kuna mawingu rangi ya juu ni samawati pia mahali pa kuegesha kuna za rangi ya nyeupe.

Kuna magari ambayo yameegeshwa ndani ya nyumba hii .Kuna taa ambazo zinawaka ,milango ni ya vioo. Pia inaonekana kuwa ni magari ya kuuza .Magari haya, taa zinawaka.